Naona watu watano mwingine amebeba kiti akiondoka mahali pale. Wanne wamesimama pahali mmoja anapanda ndizi. Naona pikipiki na ndizi pia moja ambao umeshapandwa.

Naona ndizi ambayo imekomaa na bado imesimama na mgomba wake, ndizi nao pia ina rangi ya kijani kibichi kumaanisha inapata mvua ya kutosha na matawi nazo ziko na afya nzuri.

Naona watu watatu ikiwa mmoja amekaa pale kando. Mmoja amesimama karibu na ndizi ambaye ni mama. Anakula ndizi. Mtu mwingine amekaa pia karibu akiuza.